Uwanja, wachezaji wa kucheza mpira wanaendelea kucheza, wanakimbiza mpira iliyo juu. Tena kando yao kuna watazamaji wengi ambao wamekaa chini, nyuma kabisa ni wenye wamesimama wakishangilia hawa wachezaji ambao wanacheza mpira.

Watu hao ambao wemekaa kusherekea wamesimama wengi wao wakiwa wameinama, kuna moja ameshika bendera kuna mwingine ameshika kitu kama nyundo, tena vitu ziko chini zimeandikwa golmahia, na wengi wamevaa nguo zenye zina fanana.

Hawa ambao wameinama katika hii meza, ni kama ni watu ambao wanatafuta wasaidizi wamekuja usaidizi. Kwa na laini pia, ni wamama wawili ndio wamekaa. Wanaonekana kuna kile kitu kwa hilo karatasi yenye iko juu ya meza.

Rais wa jamuhuri wa kenya daktari William Samoei Ruto na Martha Koome jaji mkuu wanatembea wote wawili ,daktari rais wetu wa kenya ni kama kuna kitu yenye anatengeneza kwa mkono wake naona saa yake.

Watu ambao wako hapa, kuna watu wamekaa kwa upande mwingine na watu wamekaa kwa upande jingine, kuna wenye wamesimama. Tena kando kidogo tunaona tena kuna vitu vya kipaza sauti. Tena hapo chini kuna viandiki zimeandikwa help. Kuna identity cards Tunaonekana wao ambao wamekaa, tunaona wako na makaratasi mezani, wana kalamu, wanaonekana kuwa wanasaidia wenye wamesimama.

Watu ambao wanaonekana kwa hili picha ni watu ambao wamevalia nguo yenye imefanana kwa maandiko yenye imeandikwa kwa hii imeandikwa tusker tena kuna vitambaa zenye zimeandikwa tusker watu ambao wanaonekanakuwa wametazama upande moja na wanakaa nikama wanasherehekea.

Aliye juu anaonekana kuwa picha imemshika kama ameruka juu. Kando kando yake kuna watu ambao wamekaa, wanaonekana kuwa wanamtazama huyu mtu ambaye anaruka. Mbali kidogo kuna wenye wamesimama, wanaonekana kuwa tayari pia kuruka.

Kwa hili karatasi kuna picha ya mama na baba wameangaliana picha ya mama imeonekana vizuri juu ya hao imeandikwa the judiciary dialogue day your voice matters let's make a difference together engagement with wanainchi.

Tarakilishi iliyo hapa, tarakilishi tumeonyeshwa picha ya tarakilishi, tumeonyeshwa vitu zenye ziko hapo, kwa hapa tarakilishi tunaona maandiko New connection request kuna mkono yenye imeshikilia, kando kidogo kuna watu ambao wamekaa na viti yenye imepangwa.

Hapa tunaona watu ambao wanakaa kuwa wanashangilia, kwa mwingine kuna mahali imeandikwa kwa nguo ya moja wao tusker, wengi wao tunaona wameshikilia bendera la Kenya wameikelea juu, wanakaa kuwa wanashangilia wakiangalia upande moja na kuweka mkono zao juu.

Watu kuna meza yenye iko na mmoja ambaye amekaa, kuna amekaa karibu na meza mbele yake, kuna tarakilishi mbele, kuna watu wamepanga laini, wanaonekana kuwa na karatasi mkononi mwao.

Watu wamesimama, kuna wanaume watatu na mama mmoja mwenye ameonekana tu kichwa yake .Hawa wanaume watatu wanakaa kuwa wanamwongelesha mwenye amekaa upande ingine ya tarakilishi, ameshikilia tarakilishi yake ni kama naonekana kuwa kuongea na wenye wako upande ingine ambao wamesimama.

Rais wa Kenya, William Samoei Ruto, amewekelea juu bibilia. Kando ni bibi wake, Rachel Ruto, ameshika vitabu mbili naye anaekelea tena mkono yake ingine. Kando kidogo ni jaji mkuu wa Kenya, Martha Koome na nyuma ni maafisa wa polisi ni mlinzi wake, viongozi na watu ambao wamesimama.

Tunaona kuna mwanaume ambaye amekaa, tena karibu na yeye kuna mama amesimama, anaonekana kuwa anapeana kidole chake, huyu baba mwenye amekaa mwanaume amekaa ameshika kidole cha mama huyu ni kama kuna karatasi anafinyilia chini hapo kwa meza.

Wamama ambao wanaonekana, wasichana ambao wamevalia nguo ya wachezaji, wamevalia nguo ambazo zimeandikwa kpr,wengine wamesimama wegine wakiwa wamekaa, wanaonekana kuwa wanatazama upande mmoja wakiwa wakipiga makofi.

Kuna watu ambao wamekaa kwa viti wengine wakiwa wamesimama. Mmoja amesimama akiwa amevalia anakaa ni afisa amevalia nguo yake ya ofisi, tena mmoja anaonekana kuwa ametoka mahali ameshikilia karatasi kwa mkono yake.

Huyu mweshimiwa mwenye amecheka ametabasamu sana ni kama kuna kitu yenye anaongelelea, tunaona wako na "speaker" kwa mdomo yake melimeli kwa jina yake "Mrs",Hellena, Raphael na Missy.

Kuna watu wawili ambao wamemekaa . Kuna mama amekaa upande mwingine na kuna mzee ambaye amekaa upande mwingine. Tena yule mama ambaye amekaa huko upande mwingine ya huyu mzee ako na tarakilishi na inaonekana kuna kitu anajadiliana na huyu mzee. Kwa ukuta wao kuna maandishi imeandikwa huduma Kenya.

Ni majaji wawili wamama kando ni mwanaume mmoja aliyekatikati Martha koome ameshikilia juu kitu kama bibilia , amewekelea juu anaonekana kuendekea kuongea mbele ya ambaye anaongelelea imeandikwa republic of Kenya .

Wachezaji hawa, wachezaji ama wamevalia nguo yenye ni sawa. Kumeandikwa nambari nyuma yake. Wawili wamevalia nyekundu. Tena tunaona ni kama wanaona waimba wanawatazama, wameweka mkono zao juu ni kama kuongea na wenye waliko juu ambao wanawatazama.

Kuna watu ninaona Kuna watu wanakaa kuwa wanasherehekea kitu, watu Hawa wanaonekana wamevalia nguo yenye ni sawa yenye zinafanana, Kuna Mmoja wao amejiandika amejieka rangi Kila mahali mwilini anaonekana kuwa amesimama wengine wakimwangalia wengine wakiangalia upande moja.

Watu wamekaa watu watatu, mama upande mwingine na mama upande mwingine. Katikati yao tunaona ni mwanamume. Wana kaa kuo kuna watu mbele yao, na kaa kuo kuna watu wanaosungumzia vile inavyoonekana. Kwa ukuta tunaona imeandikwa launch of courts . Then tunaona kuna kitu ya hewa kando yake.

Watu wanaoonekana hapa. Wanaonekana ni watu viongozi vile tunavyoona. Aliyetoka mheshimiwa naibu raisi Righathi Gachagua kwa upande moja kwa upande mwingine tunaona viongozi wengine. Kuna mmoja nikama anaelezea kitu vile tunavyoona, anaona tarakilishi akiwa nikama anaongea.

Watu wanao onekana hapa wanaonekana ni watu wa kampuni. Vile tunavyona wamevalia nguo zenye zinafanana na wamekaa kwa upande mmoja. Kwa upande mwingine tunaona kuna mama amekaa. Tunaona kuna mtu amevalia nguo za serikali pia amesimama anakaa kuongelesha hao wenye wamekaa.

Hapa tunaona watu ambao wamesimama kwa upande mwingine tunaona watu ambao wamekaa. Mbele yao tunaona matarakilishi. Tena tunaona ni kama hao wenye wamesimama wanaongelesha wenye wamekaa chini. Kwa upande mwingine tunaona pia mama mwenye amekaa. Tena kwa mahali imeandikwa tunaona mahali imeandikwa huduma Kenya.

Hapa kuna viongozi tena tunaona kiongozi wetu rais mstahafu Uhuru kenyatta na kiongozi mwingine aliye upande mwingine nyuma yake kuna mlinzi wake askari tena viongozi wengine ambao wanawafuata nyuma.

Tunaonyeshwa mama mmoja anakaa kuwa anazungumza vile tunaona mdomo yake. Tena ameiwekelea kidole mkono yake juu na kuweka kidole moja. Tena kando yake tunaona kuna watu ambao wamekaa wanakaa kuwa wamevaa kofia zenye zinafanana hizo kofia zimeandikwa tuko pamoja.

Kuna watu ambao wamekaa, Kila mmoja wao akiwa amefunika mdomo yake, tena Kuna maandishi imeandikwa kwa ukuta, HUDUMA KENYA. Tena tunaona kwa hao watu Kila mmoja wao ana tarakilishi mbele ya kiti yake.

Tunaona wachezaji. Kuna kikombe wameeka juu zawadi yao. Wengi wao wameinua mkono yao juu. Kuna wengi wamevalia nguo zinazofanana na wengine wakiwa tu wamevalia nguo zenye hazijafanana na wachezaji.

Hapa wachezaji hawa wawili ambao wanaonekana kua wanakimbilia mpira ikiwa mmoja wao akiwa mbali kidogo. anaonekana pia anakuja upande mpira uko. Mmoja akiwa anaonekana kua ameipeleka mpira juu, kando kidogo mbali tunaona kuna watu ambao wanatazama.

Tunaonekana kwa picha hili kuna tunaona wamevaa bendera la Kenya wakiwa ni kama wanaisherehekea. Kando lao tunaona watu wanao piga makofi tena wanakaa kuisherehekea sana kitu kilichofanyika na wanaonekana kuwa wanaona upande mmoja.

Hapa watu wengi ambao wamekaa, wengi wao wakiwa wafanyikazi. Walio upande mwingine ambao si wengi ni wachache, inaonekana ni watu wamekuja kupata usaidizi. Kuna tena kitambaa imeandikwa Huduma. Na tena tunaona kuna tarakilishi na makaratasi mbele ya kila mmoja wa wafanyikazi.

Wachezaji, wachezaji wa timu mbili, wawili wamevalia nguo inafanana, wawili wengine wamevalia nguo yenye imeandikwa kpa na wengine imeandikwa umoja. Wanakaa kung'ang'ania mpira, nyuma yao ni wananchi wenye wanawatazama.

Hapa tunaona Rais wa taifa letu William Samoei Ruto akiwa ameshikilia bibilia juu. Tunaona kando yake kuna bibi wake, kando yake tena kuna jaji mkuu mwenye anaonekana kumsomea kitu. Nyuma yao kuna watu wengi, kuna majaji, kuna watu wa serikali wengi wanaonekana kwa hili picha.

Hapa wanaonekana kua wamevalia nguo zenye ziko zimefanana zimeandikwa Sport Pesa, moja wao akiwa mbeleni ameshika kitambaa yenye imeandikwa Gormahia FC.

Kuna watu watatu ambao wamekaa. Wote wakiwa wamevalia nguo zenye zinakaa kufanana. Mbele yao kuna laptop . Tunaona tena ni kama kuna kitu wanaandika wakitengeneza. Kuna viti zimepangwa vizuri. Tena nyuma kidogo tunaona kuna gari, kuna lori pia enye imesimama karibu na watu.

Kwa hili chumba, kuna watu wawili ambao wamekaa kwa upande mwingine. Upande mwingine wao, watu ni fiti tu mbili zenye zimewekelewa. Mbele ya hao watu, kuna tarakilishi mbele ya kila mmoja wao. Tena mbele ya hao, kuna bao na kuna maandiko imeandikwa efficient government service available at a convenience of the citizen .

Watu wanaonekana hawa mmoja akiwa ni kiongozi wa upinzani Raila Odinga akiwa amesimama, kuna vitu, kuna mashine mbele yake anafinyilia vidole zake, kando kidogo kuna mama ambaye amekaa kwa upande mwingine.

kiwanja unawachezaji watimu mbili wote wakiwa wamevalia nguo tofauti, mwengine amevalia nguo imeandikwa betika mwingine amevalia nguo imeandikwa sportpesa wote wakiwa wanafukuza mpira, nyuma kwa hii uwanja kuna viti kuna watu ambao wamekaa wengine wakiwa wamesimama wakitazama wachezaji hao

Watu wamekaa ,kuna watu ambao wamekaa ,kuna wengine ambao wamesimama. Tunaona tena ofisa wa serikali vile amevalia nguo yake akiwa anatembea kuelekea upande mwingine ,juu kidogo ya ile nyumba tunaona imeandikwa huduma.

Kuna mama mwenye amesimama amevalia bendera la Kenya kwa mgongo wake, chini kidogo kuna watu ambao wamekaa mbele kidogo kuna watu ambao wamesimama pia anaonekana huyo mama aliye mbele nikama anawaongelesha vile inavyoonekana kila mtu amemwangalia.

Watu ambao wanatembea, wanakimbia, wanasherekea, wanapinga mayowe, kila mmoja wao ameshika kituo kwa mkono zenye zinafanana kila mmoja wao, zimeandikwa PNU, kazi iendelee .

Huyu hapa ni amesimama hapa. Huyu mama ni amevalia nguo imeandikwa Kenya Airways . Kuna kitu yenye ameshikilia. Watu wengi sana wamekaa chini. Wanakaa kuwa kwa sherehe. Kuna kitu yenye wanaangalia mbele. Wengi wakiwa wanaongeleshana.

Hapa kuna watu wengi sana, kuna watu wamesimama wengi wao wakiwa wameketi. Hao tunaona ni kama kuna kitu wanasherehekea vile tunavyoona kama wamefungua mdomo yao kuonekana kuna kitu wanashangilia. Tena tunaona mikono zao zimewekwa juu na wote wameona upande mmoja.

Kuna watu wamekaa kila mmoja wao akiwa na karatasi, wawili wanaonekana kuwa ni kama kuna kitu wananakili, kando kuna msichana amesimama, kando ya huyo msichana pia kuna meza, na kuna watu ambao wamekaa na kuna mwenye wamesimama mbele yao pia.

Mama hao ni wamama wachezaji, mmoja ameshika mpira, mwingine anaonekana anataka kunyanganya mwingine mpira. Kuna mwenye amesimama kando anaonekana kuwa anatazama, tena nyuma kidogo kuna watu ambao wamekaa wanatazama hawa wachezaji.

Ni mmama ambao anaonekana kua kiongozi nyuma yake huyo mama ameweka mikono yake hiyo yote mbili kwa meza na ameinua. Kwa meza hili tunaona chupa mbili ya maji anaonekana ni kama kuna kitu ambaye anaongelelea, kwa ukuta mahali imeandikwa Judiciary.

Chumba hii tunaona ni chumba kubwa sana, tunaona kuna viti mingi sana, kuna mtu aliye mbele, kkuna mtu kando yake akiwa ana tarakislishi lake, tena kando kidogo tunaona kuna watu ambao wanakaa kumgoja ama kupanga line .

Mtu mwenye amekaa kando kabisa mwenye ameshikilia makaratasi. Kwa hizi makaratasi tunaona kuna kitu imeandikwa juu. Kuna bendera la Kenya. Tena imeandikwa forty five . Mbele yake pia kuna mtu mwingine ambaye amekaa kwa kiti iliyo mbele yake.

Vitambulisho mingi sana zilizofungwa kidogo kidogo tena tunaona ziko kwa sanduku, sanduku mbili kuna upande mwingine ya meza na kuna upande ingine. Kando kidogo kuna mkono ya inakaa mkono ya mwanamke na mkono ya mwanaume.

Tukiona hapa tunaona rais wetu, daktari William Samoei Ruto akiwa anatoka kwa nyumba. Kando yake kidogo tunaona jaji mkuu huku akiwa anatembea wanakaa kuwa wanatembea, nyuma ya rais wetu tunaona body , tunaona polisi, tunaona mchungaji wake.

Hawa watu wote wamesimama, wawili wako na bendeara ya Kenya, kuna mmoja ameekelea kwa shingo yake , tena tunaona wote wameekelewa vidole yao ni kama kuna kitu yenye wanataka kuonyeshana , ni kama kuna kitu wanashangilia mbele yao.

Mstaafu Uhuru Kenyatta akiwa amesimama na majaji watatu, wanaonekana kuwa wanaongeleshana. Kando kidogo kuna watu wamesimama, mbali kidogo kuna watu ambao wamekaa tena.

Huduma center, mtu mmoja amekaa mbele. Mbele yake kuna tarkilishi, watu wawili wamekaa kando na wengine wawili kando ingine. Tena tunaona kuna maandishi imeandikwa Huduma Kenya.

Watu ambao wansonekana hapa, wanaonekana kuwa kuna sherehe, kuna kitu ambayo inaendelea hapa wengi wamekaa, wamekaa karibu na wengine ambao wamekaa upande wao wako na wako na makaratasi yenye wameshikilia kwa mikononi mwao. Wengine wakiwa wamesimama wengine wakiwa wanaonekana kuwa kutembea. Kuna mmoja amevalia sare za serikali.

Jaji, tunaona jaji, tunaona muongozi rais wa taifa mstaafu Uhuru Kenyatta , ni kama anaongeleshana na huyu jaji. Huyu jaji wakiwa wamekaa chini vile tunavyoona hapa wameangaliana.

Tumepewa, tumepewa picha tumepewa maandishi imeandikwa JUBILEE Mbele Pamoja. Hizi maandishi zimeandikwa na rangi nyekundu, mahali kwingine ambapo hakuna maandishi tunaona ni rangi nyeusi.

Hawa ni viongozi, viongozi kutoka sehemu mbalimbali. Aliye mbele, kuna kitu wameshika. Wameshikilia. Wanaonekana kuiona na kucheka, na kwa huyu mama kuna kitu ameshikilia pia. Kando kidogo ni former gavana ambaye alitangulia, Isaac Rutto.

Hapa kuna mama wawili wamekaa kwa upande mwingine wakiwa na tarakilishi mezani. Kwa upande mwingine tunaona kuna mtu, kuna mzee mwenye amekalia kiti lingine tena tunaona anakaa kuwa kuna kitu anangoja ama kuna kitu anaelezewa.

Hapa tunaonyeshwa watu wanaokaa kuwa kwa sherehe wengi wao wamevalia nguo nyekundu imeandikwa kenya kuna wenye wamevalia pia nguo nyeupe imeandikwa kenya tunaona ni kama wanaelekea mahali ,wengi wao wakiwa wamesimama tunaona mwenye ako mbele ni kama anapiga picha.

Wenye wamesimama hapa wanaonekana kuna kitu wanaiona, watu ni wengi sana wanashangilia wanapo wanapika mayowe wamewekaa bendera ya Kenya juu chini ya hilo bao yenye iko mbale imeandikwa HSPC

Hii nyumba inaonekana ni nyumba ya Huduma Centre vile imeandikwa kwa ukuta Huduma Centre . Kuna viti zimepangwa hakuna mtu. Kando kando huko mbele kuna watu wafanyikazi wa hii kampuni wana kila mtu akiwa na tarakilishi yake iliyo mbele. Tena kuna watu ambao ni kama wanahitaji usaidizi.

Kuna maji chafu, kuna paipu iliyo kubwa sana inaonekana kuwa ndiyo inatoa hizi maji. Kando kidogo tunaona neti. Tunaona waya yenye imewekelewa upande kuonyesha kuwa kuna upande mwingine ya hili maji na kuna upande ingine ya hii maji.

Hapa tunaona watu ambao wamekaa kama Kuwa kitu ambao wanaiona, wengi wao wakiwa wamevaa nguo ya nyekundu wakiwa wanaongeleshana wengi wao wakiwa wameangalia upande Moja.

Wanaooekana hapa, kuna watu waliokaa kwa kuwa, wanakaa kushangilia, wanao kimbia. Watu wanaonekana wakikimbia hapa mbeleni, wanakaa kuwa mashindano, wanakaa kuwa wanaonekana kuwa wanaelekea kuimaliza, tunavyoiona vile wanaeka bidii. Watu walio wamekaa ambao wamekaa, tunaona wengine kuna wenye wamekaa na wengine kunao wenye wamesimama.

Tunaona viongozi kutoka maeneo tofauti, kwa nyuma yao tunaona kuna mchoro ya Raila Odinga tena tunaona kwa hao viongozi mbele yao kuna billboard yenye imeandikwa ODM, kuna waya yenye imetoka hapo nikama kuna kitu wanahuduria.

Hapa Kuna watu ambao wamekaa Na Kuna wenye wamesimama, Kwa wenye wamekaa mbele Yao Kuna tarakilishi, Kwa wenye wamesimama ambao wako karibu wanaonekana kuwaongelesha wenye wamekaa, tena mbele kidogo tunaona Kuna mwenye ameinama Karibu na mwenye amekaa, ni kama kuna kitu anamuonyesha kwenye tarakilishi.

Hapa, kuna mtu ameonekana sana, ni mtu ambaye amevaa nguo yake nyeupe. Tena amefunika mdomo. Kando kidogo pia kuna mtu ambaye amekaa. Mbele ya huyu mtu amekaa kuna tarakilishi. Kuna tena maandiko zimeandikwa mbele ya hapa kwa hii bango lenye liko mbele ya huyu mtu, imeandikwa Huduma Kenya.

Kwa mahala hapa tunaona maji iliojaa kwa mfereji, hapa kwa mfereji inakaa kuwa imelimwa ju tunaona mchanga iliowekwa kando, kando kidogo tunaona pikipiki yenye anabeba mtu tena tunaona kuna mtu anaesimama kuna manyumba zilizo mbali kidogo.

Kuna watu waliokaa, kuna mahali kuna kando yake kidogo tunaona hawa watu wamevalia nguo enye zinazofanana, hapo tunaona mbele yao kuna mtu anayesimama anaonekana kuwa ameshika kitabu kusoma kitu, au wenye waliokaa wanaonekana kuiandika, hapo mbele kidogo tunaona kuna duka limeandikwa posta.

Kuna watu wamesimama nyuma, watu wamesimama mbele, watu wamekaa wakiwa wanaona. Kuna mtu amesimama mbele kabisa. Huyu mtu mwenye amesimama mbele kabisa amevalia bendera la Kenya akiwa ameinua mkono yake juu kuonekana kuongelesha hawa watu ambao wako mbele yake.

Kwa hii nyumba kuna watu wawili wamesimama, wawili pia wamekaa, wenye wamekaa mbele yao kuna tarakilishi, hao ambao wamesimama wanaonekana kuwa wanaongelesha hao wawili ambao wamekaa, kando kidogo kuna mama pia ambaye amekaa.

wanaume watatu mmoja akiwa amevalia mwenye katikati amevalia nguo yake nyeupe imechora bendera la kenya na imeaadikwa kenya hao wengine wakiwa wamejichora uso wamechora bendera la kenya tena kwa nguo zao ni nyekundu imeandikwa pia kenya.

Wababa ambao wanaonekana kwa hili picha wanakaa kuwa kuna kitu wanasherehekea. Wameeka mikono yao juu wakiwa wameshikilia zawadi yao, wakiwa wamevalia nguo yenye imefanana. Wanakaa kuwa ni wachezaji, kando kidogo tunaona watu ambao wanawapigia makofi.

kwa hili nyumba tunaona kuna watu wamekaa, kuna watu wamesimama na kuna mama mmoja tunaona ni kama anatembea. Kwa watu waliokaa kuna wenye wameangalia upande wa picha, kuna wengine wameangalia mbele. Mbele kwa hao watu kuna watu ambao wamekaa. Tena tunaona pia kuna maandishi zilizokuwa zimeandikwa azijaonekana vizuri. Tena tunaona kuwa kuna mtu mmoja anaka.

Wamama wawili, mmoja akiwa upande mwingine, mwingine akiwa upande mwingine. Mwenye upande ya ndani anakaa kua mfanyikazi, mwenye ako upande nyingine anakaa kua ni mtu ambaye amekuja kupata usaidizi. Hapo chini kuna maandiko zimeandikwa pia.

Hapa tunaona kuna watu waliokaa wamekaa kuvalia nguo yenye inafanana. Tena kuna watu ambao wamesimama, kuna wenye tunaona ni kama kuna vitu wanaandika kwa meza. Tena hapa kuna karatasi imeandikwa Good conduct . Alafu upande mwingine kuna karatasi imeandikwa NTSA .

Hapa tunaona watu wengi sana. Kuna watu wamesimana, wanakaa kuwa kuna kitu wanazungumzia. Kwa upande ingine tunaona kuna mama ameketi, ameshika kitabu kwa kiti, kwa meza yake. Kando kidogo kuna viti zimepangwa vizuri na kwa mbali kidogo kuna mtu amekaa na kuna wengine wanakaa kutembea.

Watu hawa wanakaa kuwa ni watu wanasherekea kitu . Wengi wao wamevaa nguo zimefanana imeandikwa Gor Mahia tena kuna vitu apo chini ameshikilia imeandikwa Gor Mahia wengi wao , wengi wamesimama kuna mwenye ameshika kitu kama bendera ameekelea juu ,kuna kitu kama nyundo pia ameekelea juu.

Watu ambao tunayowaona hapa, tunaona watu ambao wamekaa. Nyuma yao ni watu wengine ambao wamesimama. Wengi wao wakiwa wamevalia nguo nyekundu. Wenye wako mbele tunaona wameshikilia bendera la Kenya. Tena kuna maandishi imeandikwa kwa nyuma yao IT’S GO OR .

uwanja kuna wachezaji ambao tunaona wanacheza mpira wa timu mbili, kando kidogo tuko tunaona watu ambao wamesimama wengine wakiwa wameka wakitazama mpira hiki kuna tena maandishi imeaandikwa kenya premier league.

Hapa tumepewa certificate certificate ya embu west embu hospital female signature mean wife alafu tena kuna picha ingine iliyo chini.

Katikati ya hawa watatu ambao wamesimama, wawili wakiwa ni wanawake, jaji, na mwingine akiwa ni mwanaume, mwenye ako katikati anaonekana ameshikilia bibilia kwa mkono yake mmoja na anaonekana kuwa ni kama kuna vitu yenye anasoma kutoka hapo chini ju ya hilo meza.

Huyu mwenye anaonekana ameangukia hizi mchanga , mchanga zime ,vumbi imeenda juu ,kuna mtu mwingine mwenye amesimama mbali kidogo anaonekana kungoja huyu atoke ndio aanze kuruka , pia kando kando kuna watu ambao wamekaa kutazama.

Kuna mama mwenye amekaa, kuna mwanaume pia ,mwenye ameinama karibu na huyu mama ,wote wakiangalia tarakilishi iliyo mbele ya huyu mama ni kama kuna kitu wanaiangalia. Kando yao kuna mama mwenye amekaa pia ni kama anapiga picha hao wenye wako hapa mbele yake.

Tunaona watu wanekaa upande nyingine ya meza na upande nyingine ya meza, tena tunaona wamevalia nguo zenye zinafanana wamevalia uapnde mmoja, tunaona pia kuna kitu imeandikwa hapo kwa ukuta imeandikwa huduma, kuna mmoja amesimama, tunaona wenye wako upande ni kama wanamshughulikiwa wanatafta usaidizi.

Kwa hili duka, ni duka ya huduma centre vile tunavyoona kwa hii picha ukuta yake imeandikwa huduma centre, tena tunaona kuna wafanyikazi wawili wamekaa upande mwingine, na upande wa kuhudumikiwa ni afisa wa polisi.